Mazingira ya kilimo cha kisasa ndani ya greenhouse kubwa. Paa na kuta za greenhouse zimetengenezwa kwa plastiki. Mwanaume anayeonekana kuwa mkulima au mtu anayesimamia shamba, amevalia shati jeupe na suruali ndefu. Mkono wake mmoja umeshika mmea wa nyanya. Kuna mimea mingi ya nyanya iliyokomaa na nyanya ambazo bado ni mbichi.